Mchoro unayoonyesha elimu ya mtandaoni, kuna kompyuta ndogo katikati na ndani yake kuna kitabu wazi kinachoonyesha yaliyomo ya video na maandishi. Vitabu mbalimbali vimewekwa pande zote za kompyuta. Chini ya mchoro kuna maandishi yanayoashiria mazingira ya kujifunzia kidijitali.

Undo wa tovuti ama ukurasa unaohusu kusoma kidijitali. Upande wa kulia kuna mchoro wa mwanafunzi akiwa amekaa karibu na kompyuta ndogo, globu na rundo la vitabu ikionyesha mazingira ya kujifunza.

Skrini ya kompyuta yenye programu ambapo amri zinaelekezwa. Ni mbalimbali ambazo pakiti zinapitia pamoja na muda unaochukua kwa pakiti kufika na kurudi kwa kila aina. Ni zana muhimu kwa ajili ya kutambua matatizo ya mtandao na kuona jinsi data inavyosafiri kwa intaneti.

Mwanamke aliyevaa miwani na nywele fupi huku akivaa shati la rangi ya bluu. Ameketi kwenye meza ya mbao akitumia kompyuta yake ya kibinafsi na kuandika kwenye daftari. Anatabasamu na kuzingatia kazi yake.

Kundi la watoto walio shuleni wakitumia kompyuta za mapaja. Mtoto alie mbele alie vaa kofia ya na sare ya shule yenye miramba aonekana akizingatia sana kwenye kompyuta yake. Wengine waonekana nyuma wakiwa wamejishughulisha na kompyuta zao pia.

Mtu aliyekaa kwenye dawati akitumia komputa ndogo ya kibinafsi kwa mkutano wa video. Juu ya meza kuna vitabu, kalamu, simu ya mkononi na taa ya mezani. Kwenye skrini ya komputa kuna picha za watu wengine watatu wakiwa kwenye huo mkutano. Yaonekana mtu anafanya kazi au kusoma kutoka nyumbani.

Mtu anayetumia kalamu ya dijitali kuingiliana na skrini ya komputa kibao. Inaonyesha dhana ya kusoma mtandaoni. Juu ya skrini kuna ikoni mbalimbali za bluu zinazoelea ikiwakilisha vipengele tofauti vya kujifunza mtandaoni. Komputa ndogo, jepeo ya kuhitimu, kitabu wazi na balbu ya mwanga.

Mwanaume mwalimu au profesa akiwa amesimama mbele ya ubao mweusi mkubwa ulio jaa fomyula wa kihasabati na fizikia, amevalia shati la mikono mirefu na kuonyesha au kuelezea jambo fulani kwenye ubao kwa kutumia mkono wake wa kulia.

Seti ya michoro kumi kuhusu uendelezaji wa masomo. Picha kubwa upande wa kushoto inaonyesha watu watatu wakijifunza. Mmoja amesimama akionyesha chati, wengine wawili wameketi wakitumia kompyuta ama kusoma kitabu, upande wa kulia kuna michoro midogo tisa inayoonyesha dhana tofauti za kusoma kidijitali.

Wasichana watatu waonekana kuwa marafiki au wanafunzi wamekusanyika karibu na kompyuta ya kibinafsi ya kupakata. Msichana wa kushoto ana nywele ndefu za kahawia na amevaa jaketi ya rangi ya kijani kibichi. Wa kati ana nywele zilizofungwa kama banzi mbili amevaa jaketi ya yangi ya dhahabu.

Mkutano wa kibiashara unaofanyika kwa mseto. Watu watatu kwenye meza wakiongea huku skrini kubwa ukutani ikionyesha washiriki wengine watano kupitia simu. Chumba kimepabwa kisasa.

Kofia ya kuhitimu ya rangi nyeusi, ina rasi ya dhahabu imewekwa juu ya kompyuta mpakato iliyo wazi. Karibu na kompyuta kuna rundo la vitabu vyenye rangi tofauti.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume, wameketi vitini. Mbele yao kuna meza. Kila mmoja ako na kompyuta yake ya mkononi. Wameshika vikombe. Mmoja anaandika kwenye daftari.

Mvulana mdogo pengine mwanafunzi ameketi mbele ya kompyuta. Aonekana kujishughulisha na kile kinachoonyeshwa kwenye skrini. Amevalia shati ya kahawia . Dawati lina kompyuta mbili mezani, kila moja ikiwa na skrini, kitengo cha mfumo, kibodi na kipanya.

Msichana mdogo ameketi kwenye dawati la mbao. Anafanya kazi ama kujifundisha mbele ya kompyuta ya mezani. Amevalia fulana yenye rangi mchanganyiko. Anatabasamu usoni mwake akionyesha utulivu na furaha. Mbele yake kuna daftari lililo wazi na penseli pamoja na kibodi cha kompyuta na kipanya.

Mtu anafanya masomo ya mtandaoni . Amelihudhuria darasa kwa umbali. Dawati la mbao liko kutoka juu lina kompyuta mpakato mbele. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwalimu anayefundisha.

Msichana mdogo mwenye nywele zilizosukwa akifanya kazi za shule. Ana kalamu mkononi na anaandika kwenye daftari iliyo mezani. Pembeni yake kuna kompyuta kibao ya kibinafsi inayoonyesha mwalimu akifundisha kwa njia ya mtandaoni.

Kijana yumo chumbani. Mandhari ambayo yanakaa kimwa ya kusomea. Kwa masikio amevaa spika zake anasikiza kutoka kwa kompyuta yake ya kibinafsi kwa umakini, ishara inayoelekeza na mikono yake.

Kompyuta ya mkononi iliyo wazi ikiwa na maneno kwenye skrini. Mtu aonekana akiitumia na simu ya mkononi pia iko karibu ikionyesha maandishi. Inaashiria mazingira ya kujifunza kidijitali au kwa njia ya mtandao.

Mtito msichana anaandika kwenye daftari lake na penseli. Kando yake kuna kipochi cha kuekea kalamu. Maandishi yake anatoa kwenye kompyuta yake ya binafsi. Kwa masikio amevalia spika.

Mtoto mdogo aliyevaa vipokeasauti vya buluu anafanya masomo ya mtandaoni kupitia kompyuta. Kwenye skrini kuna mwalimu na wanafunzi wengine wanaoshiriki katika simu ya video. Mtoto ana kalamu mkononi na anaandika kwenye daftari.

Watu wawili wanaofanya kazi kwenye kompyuta ndogo, inaonyesha skrini kwenye maneno online education , inaashiria mada ya elimu ya mtandaoni ya kujifunza kwa njia ya kidijitali.

Mchoro wa kidijitali unaowaeleza dhana ya kujifunza mtandaoni. Kuna kompyuta ndogo iliyo wazi na juu ya kibodi chake kuna rundo la vitabu ikionyesha upatikanaji wa maarifa. Kando kuna vitabu vingine, kalamu na vipengele vya michoro ya kijiometri.

Kijana mmoja amevaa miwani. Anatabasamu na kutumia komputa yake ya kibinafsi. Nyuma yake kuna msichana mmoja mwenye nywele nyekundu na kijana aliyetabasamu na kutumia komputa zao pia. Wako kwenye mazingira ya kiofisi. Kuna alama ya kofia ya kuhitimu.

Maktaba kubwa ya kusomea. Kuna rafu ndefu zilizojaa vitabu, vimeundwa kwa mbao. Kuna meza na viti vingi vilivyopangwa kwa ajili ya kusomea. Viti vimekuwa na alama ya x au v na manjano na nyeusi.

Mashindano ya riadha ya watoto yaonekana siku ya michezo katika shule. Watoto wamevaa sare tofauti za rangi ,wanashiriki katika mbio na kuruka viunzi vidogo vya manjano vilivyowekwa kwenye uwanja wa nyasi. Watu wazima na watazamaji wamesimama pembeni ya uwanja.

Mlango wa kuingia kwenye maktaba kama inavyoonyeshwa na bango lililo juu. Milango miwili mikubwa ya mbao imefunguliwa ikionyesha eneo hili li wazi kupokea watu wanaohitaji huduma. Kwenye kuta za nje pande zote mbili za milango kuna vibao vya matangazo ama orodha vya maandishi.

Chumba cha kulala kinachoonekana kuwa cha watoto ama wanafunzi. Kuna kitanda cha ghorofa cha mbao chenye magodoro mawili, moja juu na lingine chini. Zina shuka pia za rangi tofauti zikiwemo za bluu na maua. Upande wa kushoto kuna dawati refu la mbao lenye viti vya rangi ya chungwa.

Wanawake wanacheza mpira wa miguu nje. Watatu wao wako karibu na mpira wawili wakiwa wamevaa sare za buluu na nyeupe na mmoja sare ya njano na nyeusi. Mchezaji aliyevaa sare ya njano anapiga mpira kwa mguu wake wa kulia.

Ng'ara ya nje ya jengo kwa jina ukanda. Upande wa kushoto kuna ukuta mweupe na upande wa kulia kuna majengo yenye rangi nyeupe na blue yakiwa na madirisha na milango. Nyuma kuna miti na miema mingi ikionyesha mazingira ya asili karibu na majengo.

Kwenye darasa viti na meza zimepangiliwa vizuri kwa mistari miwili. Kuna madirisha matatu makubwa yanayopitisha mwangaza kwa uzuri. Nyuma kuna mlango wa wanafunzi kuingilia.

Kitanda chenye fremu ya mbao kina shuka nyeupe na mito miwili mieupe. Godoro linafunikwa na shuka ya kijivu, chumba kaonaonekana kuwa rahisi na kimepangwa kwa uzuri.

Chumba kitupu kilichopakwa rangi nyeupe kikiwa na sakafu ya vigae vyeupe. Kuna kabati kubwa la mbao lenye milango mingi upande wa kushoto. Dirisha linaonekana upande wa kushoto likiruhusu mwanga kuingia.

Kundi la wanaume watano wakiwa wamejipanga. Wanashika mpira juu ya vichwa vyao huku wakifanya mazoezi ya mchezo fulani wakushirikiana. Wako eneo la nje lililo wazi lenye nyasi. Nyuma kuna jengo na miti mingi.

Darasa la kompyuta ambapo watu ikiwemo vijana na wale wazima wanajifunzia kutumia kompyuta. Wengine wamevaa vipokea sauti kwa masikio. Inaonyeshana kujifunza elimu ya teknolojia.

Maridadi cha kulala chenye kuta za rangi ya krimu na sakafu ya vigae vyenye muundo wa maua ya kahawia na manjano. Kuna kitanda kimoja kilicho na shuka nyeupe na mto mmoja. Dirisha lina pazia jeupe lenye mapambo ya bluu.

Mchezo wa mpira wa kikapu unaendelea ndani ya uwanja. Wachezaji wawili wakuu wamevaa jezi tofauti, mmoja la bluu na mwingine la rangi ya chungwa. Wanakimbizana na mpira katikati ya uwanja.

Chumba cha kulala kilichopangwa vizuri. Kuna vitanda viwili vya mtu mmoja kimoja kila upande vikiwa na mito na mablanketi. Kati ya vitanda kuna dawati ndogo la kusomea lenye viti viwili. Juu ya dawati kuna rafu zenye vitabu mbalimbali vya mapambo na vitabu.

Kundi la vijana wanaume na wanawake wameketi kwenye meza na viti katika chumba kikubwa. Wengine wao waonekana wakiwa makini na wanaskiliza huku baadhi wakiwa na vitabu mbele yao. Inaashiria mkutano, semina au darasa la mafunzo.

Maktabani palipo na rafu nyingi zilizopangwa kwa safu. Zote zimejaa vitabu vya aina mbalimbali. Mbele yake kuna meza ndefu za kusomea na viti vikionyeshwa kuwa ni mahali pa utulivu na kujifunza. Taa za dari zinaonekana zitoa mwanga.

Mashindano ya kuogelea ambapo waogeleaji kadhaa wanaruka ndani ya maji na kutoka kwenye viziba vya kuanzia. Maji yameruka huku wengine wakiwa tayari wameingia. Kando ya bwawa kuna watu wengine wanaoshuhudia huku wamekaa chini ya mahema meupe na mekundu. Anga laonekana wazi ikiashiria ni mandhari ya nje.

Mchezaji wa mpira wa kikapu amevaa jezi nyekundu akiruka hewani na kujaribu kuweka mpira kwenye kikapu. Yuko ndani ya ukumbi wa kimchezo. Kuna wachezaji wengine na miundo mbinu ya uwanja ya kwa nyuma. Mwanga unamwangazia akionyesha akionyesha nguvu na msisimko wa mchezo.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara ulio pangwa kwa mtindo wa kumbi za chuo kikuu viti vingi vya mbao vimepangwa kwa safu zinazopanda juu kila kiti kina meza ndogo ya kuandikia. Ukumbi waonekana kuwa mtupu na kuna madirisha upande wa kushoto yanayo ruhusu mwanga kuingia.

Mke aliye na nywele zilizosukwa, ameinama na kupanga vitabu kwenye rafu ndefu zilizojazana vitabu vingi. Yuko maktabani, ametumia barakoa. Baadhi ya vitabu vina majina kama, medicine na anatomy .

Darasa tupu lenye viti na meza za bao zilizopadwa vizuri ,madirisha marefu yanaonekana kwa upande mmoja yakiruhusu mwanga kuingia ndani. Ubao mweupe wa matagazo waonekana ukutani mbele ukiwa na karatasi chache zilizobadikwa.

Chumba cha kulala chenye kitanda kikubwa kilichofunikwa na blanketi laini la kahawia na shuka nyeupe. Juu ya kitanda kuna taulo nyeupe zilizokunjwa vizuri. Ukuta wa nyuma una mandhari yenye muundo wa kijiometri yenye rangi mbalimbali kama nyekundu na kijani kibichi. Upande wa kushoto kuna mlango mweupe.

Chumba kikubwa chenye vitanda vingi vya kulalia ikiashiria bweni, hospitali au kwa hosteli. Vina magodoro na shuka zilizo za rangi tofauti. Ukuta ni mrefu una rangi ya zambarau. Upande wa kulia kuna dirisha kubwa lenye mapazia ya kahawia.

Ukumbi mkubwa wa mikutano ama tamasha ukiwa na viti vingi vilivyopangwa kwa safu ndefu. Vinaonekana kuwa tupu tayari kwa tukio. Kuna jukwaa mbele ingawa halionekani wazi sana.

Haya ni maktaba vya vitabu ndani ya basi. Lina rafu zilizojaa vitabu pande zote mbili za njia kuu. Watu kadhaa wako pale wakichunguza vitabu na mmoja amekaa chini upande wa kulia.

Chumba cha kulala chenye mpangilio rahisi. Kitanda kimoja kimetandikwa shuka la bluu, juu yake kuna chandarua cheupe kilichoning'inia. Karibu na kitanda kuna kabati la mbao lenye drawer tano.

Chumba cha kulala chenye samani za msingi, kuna kitanda chenye shuka zenye muundo na juu yake kuna rundo la taulo za pink zilizokunjwa. Upande wa kushoto kuna kabati la mbao na kioo chake karibu na kabati kuna meza ndogo ya kusomea ama kufanyia kazi. Dirisha lina pazia la rangi nyepesi.

Ukumbi mkubwa uliojaa wanafunzi wakiwa wamevalia sare vinavyofanana. Baadhi zinaonekana kuwa na rangi ya kahawia, na nyeupe, na blue . Ukumbi una viti vilivyopangwa kwa safu vikipanda juu kuelekea nyuma.

Kundi kubwa la wanafunzi wengi wao wakiwa wamevalia fulana nyeusi zenye maandishi meupe yanayoonekana kama kukimbia. Wamesimama mbele ya basi kubwa la shule la rangi ya manjano. Waonekana wako tayari kwa ajili ya safari ama tukio la michezo.

Kundi la wanafunzi walio valia sare za shule wakiwa wamesimama kwenye eneo la wazi lenye udongo. Kila mmoja ana miche ya miti tayari kupanda. Kuna watu wazima wawili katika kundi hili mmoja akiongea na wanafunzi. Nyuma kuna jengo lenye paa jekundu na miti mirefu.

Kundi la watu wazima wanaoshiriki katika mchezo wa kuvuta kamba kwenye uwanja wa wazi wenye nyasi. Kuna timu mbili moja ikiwa imevalia fulana nyekundu na ingine fulana rangi tofauti. Watu wanafurahia mchezo huku wengine wakishangilia kwa nyuma.

Kundi la watu wakiwemo watoto na watu wazima waliovalia mavazi ya kitamaduni na ya kupendeza. Waonekana kuwa katika hafla ya kitamaduni. Katikati ya picha mwanamke mmoja anatabasamu akiwa amevalia sketi ya rangi ya chungwa na koti la buluu lenye muundo.

Kundi kubwa la wanafunzi wa shule, wengi wao wakiwa wamevaa sare zinazofanana, shati nyeupe, sweta kijani kibichi na sketi ama suruali za miraba. Wamesimama kati ya viti vya kahawia na wengine wao wameinama. Wanaonyesha ishara ya maombi ama kutafakari.

Kiugo jeupe lenye jina la shule moja Thika, karibu na bango kuna bendera ya Kenya ilio pepea angani. Eneo lote imepambwa kwa mimea ilio pangwa vizuri na mti mkubwa inayotoa kivuli. Barabara ndogo na majengo chache yaonekana kwa umbali.

Mwanamke aliyeketi kwa kiti cha magurudumu. Ako darasani ama pahari pa kujifunzia. Mbele yake kuna kompyuta ya kibinafsi iliyo wazi na kitabu. Akishika karatasi hadi ndogo mikononi mwake anajikita kwenye kazi ya kujifunza.

Mtoto yumo darasani. Amekalia kiti cha magurudumu ishara anaweza kuwa na ulemavu. Anacho kitabu mbele yake. Uso wake umejaa furaha.

Msichana mdogo anayetabasamu na kutumia lugha ya ishara kuzungumza na mtu mzima ambaye anakaa mbele yake. Aonekana mwenye furaha na anatumia mikono yake kuunda ishara. Aashiria mawasiliano kati ya mtu anayesikia na mtu mwingine.

Mtoto mwenye ulemavu akicheza gitaa huku akitabasamu akiwa ameketi mbele ya kundi la watoto wengine na mwalimu. Yaonekana ni darasa ama kituo cha kulea watoto chenye mazingira ya kirafiki na ujumuishi.

Mvulana mchanga akiwa ameketi kwenye kiti maalumu cha magurudumu kinachoonekana kumpatia msaada wa ziada kwa kichwa na mwili. Anaonekana kuwa katika mazingira ya darasa kutokana na meza na viti vinne vilivyoko nyuma. Amevalia fulana nyeupe na ana daftari lililo wazi mbele yake.

Mwanamke mzima na msichana mdogo wamekaa kwenye meza kwa mazingira ya kujifunzia. Msichana ana nywele nyekundu na shati lenye milia za njano. Anacheza na kushika kitu kwenye meza na uso wake umejaa tabasamu.

Mwanamke huenda mama ama mlezi ama mwalimu anatabasamu na kumtazama mvulana mdogo ambaye anaonekana kuwa na ulemavu. Wote wako mezani. Mtoto huyu ameshika kalamu ya rangi. Mwanamke ana nywele zilizosokotwa rasta na amevaa nguo nyeusi.

Wanafunzi watatu wa kiume waonekana wakiwa shuleni kwenye madawati. Wote wamevaa sweta za kijivu zinazoashiria sare ya shule. Mwanafunzi wa katikati anajitahidi kuandika ama kusoma huku wenzake wawili wakimwangalia kwa makini labda kumsaidia ama kufuatilia anachofanya.

Mke mwenye nywele ndefu za rangi ya kahawia akijishughulisha na kazi kwenye meza. Amevaa fulana nyeupe isiyo na mikono na anaonekana akichora au kuandika kitabuni chake huku akitazamia kompyuta yake iliyo mbele.

Msichana mdogo mwenye tabasamu mpana na miwani ya zambarau. Anacheza mchezo wa shanga na waya. Ana nywele ndefu na vipini vya rangi ya waridi. Mchezo huu wa shanga za rangi mbalimbali na nyaya zilizopinda. Nyuma yake kuna rundo la vitabu likionyesha mazingira ya kujifunzia ama chombo cha kuchezea.

Kundi la wanafunzi wanne wakiwa wamekaa kwenye meza katika maktaba ya kusomea. Mmoja wao mwanamke ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Wanaonekana wakishiriki katika kazi ya kikundi. Kuna kompyuta ndogo na vitabu mezani.

Mwalimu wa kike akimfundisha msichana mdogo kwa kutumia kompyuta kibao aonekana kumsaidia msichana huyu ambaye aonekana kuzingatia kifaa hiki. Wote wawili wako kwenye darasa lenye ubao wa kijani kibichi nyuma na meza kujifunzia.

Mwalimu anafanya kazi na mtoto mdogo katika mpangilio wa kishule ama kikliniki. Amevaa miwani na rangi za nywele ya dhahabu huku akitabasamu anapomwelekeza mtoto kucheza na kifaa chake cha rangi nyekundu na zambarau.

Mvulana mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu anazungumza na mwanamke akiwa ametabasamu. Anashikilia kitabu na wanaonekana akisoma na kumwonyesha kitu.

Mwanamke, pengine mzazi au mlezi anamsaidia mtoto mdogo aliye na ulemavu, kucheza na vichezeo vya kujenga. Amekaa nyuma ya mtoto na anamwongoza kwa mkono yake. Mtoto anajishughulisha na mchezo huo.

Kundi la watoto watano wakiwa wamekaa mezani wakifanya kazi pamoja darasani. Nyuma yao kuna ramani kubwa ya dunia iliyoning'inia ukutani. Mbele upande wa kulia kuna mvulana mweusi ameketi kwenye kiti cha magurudumu akichora kwenye karatasi iliyo mbele yake.

Kijana na mwanamke wamekaa mezani wanajifunza kwa pamoja. Kijana ana umri wa miaka ya ujana amevaa shati la rangi ya chungwa na ana vifaa vidogo maskioni mwake. Anatumia lugha ya ishara ya mikono kujieleza kuwasiliana na mwanamke huyo.

Kundi la watu watano walio jikoni waonekana kushiriki katika darasa la upishi. Upande wa kushoto mwanamume mzee amevaa aproni ya manjano na miwani anacheka huku akikata mboga. Wengine wamesimama nyuma ya kaunta ikiwemo wanaume wawili na wanawake wawili.

Kundi la watoto baadhi yao wakiwa wameketi kwenye viti vya magurudumu. Mtoto mmoja katikati anaonekana akitabasamu kwa furaha. Ameweka mikono yake kichwani. Mazingira yanaonekana kuwa nje kwenye tukio la jamii. Picha yaonyesha furaha na matumaini licha ya changamoto za kimwili.

Wasichana wawili walio kwenye maktaba, mmoja aonekana kuwa na ulemavu huku akikalia kiti cha magurudumu kinachotumia umeme. Mwingine amesimama karibu naye akimsaidia wakishauriana kuhusu vitabu. Ameshika kifaa kinachofanana na kompyuta ya mkononi. Wanatazama na kutabasamu.

Mwanamke na mtoto wakitumia kompyuta ndogo ya mkononi. Amevaa kitambaa kichwani na nguo yenye michoro. Anamsaidia mtoto mvulana aliye na nywele fupi na shati la mistari kushangaa na kusisimka. Wameshika kitabu kama biskuti mkononi.

Watoto walio darasani wakifanya kazi za shule, msichana mdogo aliye mbele ana vifaa vya kusaidia kusikia vilivyo unganishwa kwenye masikio yake. Amevalia fulana ya zambarau na anaonekana akichora kwa daftari lake kutumia penseli.

Mwalimu mwanamke anayeongea na mvulana mdogo aliyeketi kwa kiti cha magurudumu. Ana nywele ndefu zilizopinda na amevaa shati jeupe anaonyesha kitu kwenye kitabu wazi kilicho mbele yao. Mvulana amevaa fulana anaonekana akimsikiliza kwa makini.

Mvulana mdogo anayezingatia kujifunza na kufanya kazi ya shule. Ameketi mezani na anashika penseli huku akijaribu kuandika ama kuchora kwenye karatasi. Nyuma yake kuna mwalimu akimwangalia kwa umakini. Wanafunzi wengine waonekana sehemu ya nyuma ya picha.

Msichana mdogo anayetabasamu na kuwasiliana kwa kutumia lugha ya ishara mbele ya kompyuta ya pajani. Anaonekana kuwa katika mazingira ya maktaba ya kusomea kutokana na vitabu vingi vilivyo nyuma yake. Inaashiria mawasiliano ya kidijitali kwa umbali.